Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi majalada au mfano wa madaftari pamoja na vifaa vya kielektroniki, mfano wa kompyuta mpakato ikiashiria kuwa ni eneo la ndani linalotumika kama darasani la elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani lililokuwa na kiti pamoja na meza lililozungukwa na vitanda vikivyopangwa katika mpangilio maalumu, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba ama bweni linalotumika na wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Eneo la ndani lenye viti pamoja na meza lililo zungukwa na vitanda vilivyopangwa katika safu zilizonyooka ikiwashiria kuwa ni eneo mfano wa bweni linalotumika kwa ajili ya malazi kwa wanafunzi wa sekondari.

Eneo la ndani lililopangwa vitanda katika safu zilizonyooka, vilivyotandikwa mashuka yenye rangi ya waridi ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa uhifadhi mfano wa bweni, katika elimu za shule ya sekondari.

Kitabu ama jalada chenye rangi mchanganyiko, manjano pamoja na bluu, kilichochorwa mtu aliyevalia mavazi maalumu ya rangi nyeupe, aliyepo katika eneo la ndani mfano wa maabara, kilichochapishwa maneno yasomekayo "Kemia kwa ajili ya sekondari ", ikiashiria kuwa ni kitabu kinachotumika kwa ajili ya elimu ya sekondari.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na madaftari au majarida, pamoja na vifaa vya kielektroniki, ikijumuisha kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwaajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na mfano wa majarada ama vitabu, na mmoja kati yao akisimama na kuwahutubia, Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalo tumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu mfano wa chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la chumba ama ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato ikiashiria kuwa ni eneo la chumba ama darasa linatumika kwa ajili ya mafunzo ya kielimu kwa elimu ya chuo.

Watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa: majarada, vitabu aama madaftari; na mmoja kati yao akisimama na kuhutubia. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu kama vyuo vikuu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti, huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa majarada, vitabu ama madaftari pamoja na mashine za kieletroniki mfano wa kompyuta mpakato. Ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwaajili ya vyuo vikuu kwashughuli za kielimu.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa watu waliokaa katika viti huku meza, zikiwa zimehifadhi mfano wa madaftari ama majalada pamoja na vyombo ama vifaa vya kielekroniki mfano wa komputa ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwaajili ya elimu ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mfano wa majalada ama madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la chumba linalotumika kama darasa, kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopu la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na wa majalada au madaftari, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya shughuli za kielimu; kama elimu ya chuo kikuu.

Jopo la watu waliokuwa katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na meza zilizohifadhi mfano wa majalada ama vitabu, na mmoja kati yao aliyesimama na kuwahutubia, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu ya vyuo vikuu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, walio kaa katika viti huku meza zikiwa zimehifadhi mfano wa madaftari ama majalada na mmoja kati yao akisimama mbele yao na kuwahutubia, ikiashilia kuwa ni eneo la darasa nilalotumika kwa ajili shughuli za kielimu, mfano wa chuo kikuu.

Eneo maalumu kwa ustadi lenye watu waliovalia mavazi mazuri kwa ajili ya shughuli hiyo

Mtu aliyevalia mavazi ya rangi ya bluu, aliyopo katika eneo maalumu lenye meza iliyohifadhi vifaa pamoja na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliovalia mavazi maalumu yenye rangi mchanganyiko bluu pamoja na kijani, yenye meza zilizohifadhi vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu, waliopo katika eneo la ndani lenye meza iliyohifadhi mashine ama kifaa cha kielektroniki ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliopo katika eneo ndani waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu walio kaa katika viti huku meza zikiwa na vifaa vya kielektroniki. Ikionekana ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo la watu waliovalia mavazi sare yenye rangi ya bluu ,waliopo katika eneo la ndani mfano wa chumba, waliokaa katika viti, huku meza zikiwa na mashine za kielekteoniki mfano wa kompiuta, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopo na watu waliopo katika eneo la ndani waliovalia vifaa kinga ilijumuisha barakoa miwani pamoja na glavu, katika eneo lililozungukwa na vifaa vya aina tofauti vya ikiashiriakuwa eneo la darasa nika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani lililozungukwa na bidhaa za samani, zilizotengenezwa kwa mbao ikiashiria kuwa ni eneo la darasa. Linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu waliopo katika eneo la ndani lenye meza iliyozungukwa na vifaa pamoja na mashine za kielektroniki mfano wa kompyuta mpakato, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.

Jopu la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, lenye meza iliyohifadhi vifaa pamoja na mashine za kielektroniki, ikiashiria kuwa ni eneo la darasa, linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi.